Madawati ya njano zimepangwa karibu karibu pamoja na viti vyao. Kuna ubao mweupe ishara ya kuwa hapa ni kwa darasa.

Mlango wa rangi nyekundu, ni wa gredi 1C. Ukona maandishi ya mwalimu Agnes. Unaashiria unakaribishwa ndani.

Mama aiyevalia jezi ya Kenya ya rangi nyekundu na nyeupe anatumia magongo kucheza mpira wa kandanda.

Mkono umeshika kitabu cha Kiswahili, kinachotumika na wanafunzi wa Grade ya Pili. Kwenye kitabu hicho tunaona picha ya watu wawili wakiwa wamepanda farasi. Kando yake, pia tunaona kitabu kinachotumika kuandikia.

Mwanadada kwa jina Helen Wawira ni nini wazo kuu wa mizani isiyozidi kilo arubaini na moja. Kwa nchi ya Kenya, ako na ulemavu wa uti wa mgongo, na alizaliwa mwaka 1992, mwezi wa Aprili tarehe 15.